Nguzo za umeme wa juu wa chuma zikiwa zimejipanga dhidi ya anga lenye machweo mazuri ya rangi ya chungwa na waridi huku mawingu meusi yakionekana chini. Pia kuna gari lililokuwa limeegeshwa likionekana kama kivuli mbele. Nembo ya Ministry of Energy and Petroleum Republic of Kenya inaonekana upande wa kushoto juu.

Hapa kuna nguzo za umeme za chuma zinazobeba nyaya za umeme za voltage ya juu zikisimama juu ya shamba la kijani kibichi au nyasi ya kijani kibichi. Kuna nguzo kadhaa zikinyoosha mbali kwenye upeo wa macho na anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika kuashiria hali ya hewa nzuri.

Kundi la punda milia wakivuka barabara ya udongo katika eneo la wazi lenye nyasi na vichaka ambalo lina fanana na mbuga za wanyama. Anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo na mandhari inaashiria asili ya poroni.

Wakati ni mchana na kuna mwanamume aliyekalia mkokoteni uliobeba mitungi mingi ya maji. Mitungi hiyo ina rangi tofauti kama vile manjano, bluu na nyeusi. Nyuma yake kuna miti na barabara.

Hii ni mandhari ya asili yenye maporomoko ya maji yakiteremka kutoka kwenye miamba iliyofunikwa na mimea. Bomba la kijani kibichi linaonekana likivuka eneo hilo na kuna miti nyingi na majani yaliyotanda na kufanya mahali hapo kuonekana kuwa na unyenyevu na asili. Mwangaza wa jua unapenya katikati ya mti upande wa kulia, ukiangazia maji yanayotiririka.

Kuna magari ya usafiri wa umma hasa yale yanayoonekana kuwa matatu au vani za abiria zikiwa zimeegeshwa barabarani. Kuna mabango mengi ya biashara yaliyobandikwa kwenye majengo ikiwemo tangazo la Minani Sacco Prestige Shuttle, meru express likionyesha huduma za usafiri. Watu wanaonekana wakitembea na kusimama karibu na magari hayo kuashiria kituo cha abiria au eneo la biashara. Majengo marefu ya biashara pia yanaonekana nyuma.

Kundi la mabasi ya abiria yaliyoegeshwa au yakisubiri abiria kwenye barabara yenye shughuli nyingi, ikiashiria kuwa ni kituo cha mabasi au eneo la usafiri wa umma. Mabasi hayo yana rangi tofauti, baadhi yakiwa na maandishi kama KDS na Citi Hoppa Shuttle na kuna watu wachache wanaoonekana wakitembea karibu na mabasi hayo. Nyuma kuna majengo marefu na miti, kuashiria mazingira ya jiji.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi, Kenya. Kuna magari hasa matatu zilizopambwa kwa rangi mbalimbali zikiwemo Veteran na Moana. Watu wengi wanaonekana wakitembea kando ya barabara, wengine wakiwa wamevalia sare kama vile askari wa trafiki. Majengo marefu ya jiji yanaonekana nyuma na pia kuna mabango ya matangazo., likiwemo moja la Kenya Farmers Health Care.

Barabara nchini Kenya yenye shughuli nyingi iliyojaa matatu zenye rangi na michoro mbalimbali. Watu wanaonekana wakitembea barabarani na kuna majengo marefu upande wa kushoto na kulia, huku jua likiangaza sana. Pia kuna bango la Sony likionekana upande wa kushoto.

Bomba la kijani kibichi linaloonekana kuwa chafu kidogo lililounganishwa kwa kutumia kiunganishi cha buluu likiwa limelala kwenye udongo wenye rangi ya kahawia iliokolea. Udongo unaonekana kuwa mkavu na umepasuka kidogo huku kukiwa na vijiti au nyasi kavu zilizotapakaa karibu.

Haya ni mabomba ya maji yenye maji ya kijani yakiwa yamewekwa kwenye sakafu karibu na ukuta wenye rangi ya kahawia, mabomba hayo yanaonekana kutumika kwa ajili ya usambazaji wa maji au mifumo ya mifereji.